Mama ambaye amesuka nywele, ako na herini sikioni na bangili mkononi, amembeba mtoto akiwa ameketi kwenye kitanda cha hospitali. Watu wengine wamesimama wakimtazama. Kuna afisa wa polisi aliyevalia sare yake.

Mitungi ipo chini ya rangi ya manjano, ingine ya rangi nyeupe. Mtu mmoja amevalia suti ya rangi nyeusi, mwingine amevalia suti ya rangi ya kijivu. Nyumba imejengwa ya paa ya mabati, miti ambayo ipo na matawi ya rangi ya kijani.

Watu ambao wamevalia mavazi ya wengi nyeupe wamebeba pampu mgongoni wakinyunyizia mimea ambayo ni ya rangi ya kijani, kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani, mawingu yako kwenye anga .

Mhudumu wa afya ambaye amevalia barakoa anamwongelesha mgonjwa ambaye amevalia barakoa na ameketi kwenye kiti cha plastiki. Juu ya meza kuna faili ambayo ni ya rangi ya kijani iliyo na karatasi nyeupe. Kuna kitakasa ambacho kiko kwenye chupa.

Daktari ambaye amesuka Nywele, amevalia barakoa na mavazi ya rangi ya blue iliyokolea na ako na sindano na dawa mkononi. Watu wengine wamesimama na wengine wameketi. Kuna jengo la ghorofa liko kando.

Mwanamke ambaye ana nywele ndefu, amevalia mkufu shingoni, pete kwenye vidole, ana makucha ndefu. Mkononi ameshikilia chupa ambacho kina kifuniko cha rangi ya kijani na kimechorwa mti.

Wanafunzi ambao wamepiga foleni wakiwa na chupa mkononi wanachota maji kutoka kwenye tanki ya rangi ya buluu. Mwalimu wao amesimama kando kwenye darasa akiwatazama. Maua ambayo ina matawi ya rangi ya kijani ipo kando.

Mhudumu wa afya, ambaye ana, miwani, barakoa, koti ya rangi nyeupe, na sindano mkononi, mama mkongwe aliyebeba mtoto, ameketi kwenye kiti, wako jangwani, ambapo, nyumba, zimejengwa kwa vijiti.

Mhudumu wa afya aliyevalia koti la rangi nyeupe ana saa mkononi anamdunga sindano mwanamke ambaye amesuka nywele amevalia barakoa ,herini sikioni, mkono wa kushoto umeshika pampa ya rangi nyeupe.

Daktari ambaye amevalia miwani na glovu ya rangi nyeupe kwenye mkono, saa ya rangi nyeusi. Amevalia mavazi ya rangi ya kijani, kalamu ya rangi ya buluu ipo kwenye nguo na simu ya rangi nyeupe ipo kwenye mfuko.

Umati wa watu ambao wanatazama ajali uliofanyika, kuna aliyeshikilia simu akipiga picha, moshi uko hewani uliotokana na moto, gari lina rangi jeupe limeanguka, mawingu mepesi yako angani.

Daktari ambaye ana shungi la nywele amevalia koti ya rangi nyeupe anamdunga sindano mtoto ambaye amebebwa na mamake aliye sukwa nywele. Kuna kabati ambayo ina karatasi kwenye ukuta kuna karatasi zingine.

Madaktari wawili wakike ambaye amesuka Nywele na barakoa koti ya rangi nyeupe na gloves mkononi. Wakiume ako na miwani barakoa na vazi ya kijani ana hudumia mgonjwa ambaye amelazwa.

Wanawake wawili moja ameketi kwenye kiti ambacho chini kuna beseni ya rangi ya buluu, mwingine ameinama akiwa amevalia kofia, barakoa na glovu za rangi nyeupe kwenye mikono. Televisheni imewaka.

Watu wengi ambao wako kwenye mashua iliyo kwa maji, nyumba ambazo zina paa ya mabati ingine ya nyasi zimejengwa, kuna migomba ya ndizi ambayo ni ya rangi ya kijani. Mawingu mepesi yako kwenye anga ya samawati.

Tabibu ambaye amevalia barakoa na sketi ya rangi ya buluu anamdunga sindano mtoto ambaye amebebwa na mamake aliyevalia barakoa, mzee amevalia kofia , barakoa na suti ya rangi ya buluu.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia mavazi ya rangi nyeupe. Anampa vaccini mtoto, ambaye amebebwa na mama yake, aliye na shungi la nywele, hereni sikioni. Watu wengine wamesimama. Kuna kalenda ambayo ipo kwenye ukuta.

Watu ambao wako soko, ambapo panauzwa shanga na vitu zingine kwenye mkebe. Mzee mkongwe amevalia kofia. Mwavuli umesimamishwa kando. Miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani imemea.

Wanawake wawili, mmoja ana nywele fupi ,valia herini sikioni na rinda ya rangi ya manjano, mwingine ako kwenye kitanda amesuka nywele, amejifunika blanketi, kuna vitambaa kitanda.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia barakoa, ana glovu nyeupe mikononi. Amepanua mdomo ya mgonjwa, ambaye ameketi kwenye kiti. Chumba hicho, kiko na mlango na dirisha. Miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani ipo nje.

Daktari mmoja ambaye amejifunga kitambaa kichwani amevalia barakoa na mavazi ya rangi ya bluu, anamhudumia mtoto ambaye amelala daktari mwingine anaongelesha mama ambaye ni mja mzito kuna televiseni na saa ambayo iko kwa ukuta.

Umati wa watu ambao unatazama moto ukiwaka, kuna moshi ambayo ni ya rangi nyeusi, pikipiki ipo kando, nyasi ambayo ni ya rangi ya kijani iko chini, magari mengine yamesimama kwa barabara.

Mwanamke ambaye ana shungi la Nywele amevalia blouse ya rangi nyeusi. Mkononi ako na kizima moto cha rangi nyekundu anakizima moto kutoka kwenye ndoo, Kuna maua ya rangi ya kijani.

Daktari ambaye amesuka nywele amevaa barakoa, koti la rangi nyeupe na glavu mkononi anamhudumia mgonjwa ambaye amelazwa amepanua mdomo, kwenye ukuta kuna kibao ambacho kimeandikwa kinga Afrika.

Wanawake wawili ambao wamevalia barakoa na koti ya rangi nyeupe, wananawa mkono. Mmoja ako na mkoba ya rangi nyeusi mgongoni. Afisa wa polisi aliyevalia sare yake amevaa barakoa, anashika mtungi. Jumba liko na dirisha.

Daktari ambaye amevalia miwani na glovu mkononi ameshikilia huku akiandika kwenye kitabu. Amevalia mavazi ya rangi nyeupe. Kompyuta ya rangi nyeusi ipo mezani , vitabu na mtu mwengine.

Magari ambayo yako kwenye barabara iliyofurikwa na maji. Watu wanatembea kando wengine wameshikilia miavuli mkononi. Jumba ambalo ni la ghorofa limejengwa. Kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Muhudumu wa afya ambaye amevalia barakoa, koti ya rangi nyeupe ana saa mkononi na pete kwenye kidole ameshika kalamu na karatasi za rangi nyeupe ziko juu ya meza watu wengine wameketi kwenye viti vya plastiki vya rangi nyeupe.

Wanawake wawili ambao wanachota maji, mmoja amevalia blousi ya rangi ya bluu na sketi ya rangi nyeusi , mwingine aliyevalia shati ya rangi nyeupe anashikilia kibuyu cha rangi ya manjano. Kuna mahindi ambayo imepandwa.

Watu wawili mwanamume na mwanamke wamesimama kando ya choo, kuna vyumba vingine ambavyo vimejengwa kwa mabati post ya stima. Gari ambalo lime egeshwa ya rangi nyeupe mawingu na anga ya samawati.

Magari na pikipiki iliobeba abiria, yako kwenye barabara iliojaa maji. Watu wanatembea kando, mwingine amebeba mkoba mgongoni. Kuna mti ambao una matawi ya rangi ya kijani, mawingu mepesi yako angani.

Mhuduma wa afya ambaye amevalia miwani na ana barakoa. Anatabasamu akimtazama mtoto ambaye amembeba aliyevalia kofia ya rangi ya pinki. Kwenye ukuta kuna chati na vifaa vingine.

Mwanaume aliyavalia mavazi ya rangi nyeupe ana barakoa akizungumza na mtu aliye kwenye pikipiki amevalia kofia ya chuma , kuna lori ya rangi nyeupe inayopita. Mawingu mepesi yako angani.

Watu wengi ambao waliko kwenye maji machafu yaliyofurika. Wengine wanashikilia nyumba ambayo inapaa ya nyasi isianguke. Kuna ndoa ambayo ina kifuniko cha rangi ya bluu. Mawingu mepesi yako angani.

Choo ambayo ina milango miwili na paa yake ni ya mabati. Nje kuna tenki ya maji ya rangi nyeusi. Miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani imemea. Mawingu mepesi yako kwenye anga.

Mzee mkongwe ambaye anatumia makongo amesimama nje ya choo , mtungi wa rangi ya manjano uko juu, kuna mti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani na papai ambayo ipo kwenye miti.

Gari la rangi nyeupe lipo kwenye maji yaliofurika, mtu mwingine ameshikilia pikipiki kichwani amevalia kofia ya chuma ya rangi nyeusi, kando kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Umati wa watu uliovalia mavazi ya rangi ya kijani, mkononi wameshika simu. Kuna mti ulio na matawi ya rangi ya kijani, jengo la ghorofa, mawingu mepesi yapo kwenye anga iliyo ya rangi ya samawati.

Watu ambao wamepiga foleni wakingoja kuchota maji, kutoka kwenye mfereji. Mitungi ya rangi ya manjano na nyeusi iko chini. Kuna mtu ambaye anatembea ameshikilia simu. Mawingu yako angani.

Watu sita wamesimama wamevalia barakoa, mwanamke mmoja, amevalia miwani na ana nywele kichwani ameshikilia karatasi jengo ambalo lina madirisha.

Mgonjwa ambaye amelazwa kitandani amevalia vazi nyeupe, beseni iko chini ya rangi ya bluu, chupa za maji. Mwingine ameketi kwenye kitanda huku akishikilia kichwa.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia barakoa ya rangi nyeupe. Mkononi amevalia glovu ya rangi ya buluu. Anamdunga sindano mama ambaye amevaa barakoa na ana shungi la nywele. Watu wengine wameketi wakisubiri.

Nyumba ya ghorofa iliyojengwa Kwa mabati, viti vya rangi nyeupe na rangi ya kijani , mitungi ya rangi ya manjano . Watu wawili wako kwenye maji machafu, jumba ambalo lina mabati ya rangi ya bluu.

Watoto wawili, wa kike na wa kiume, wana nawa mkono, kutoka kwenye tanki, ya, rangi nyekundu, Kuna darasa ambalo limejengwa, lina madirisha, na paa ya mabati, nyasi ipo chini ya rangi ya kijani.

Umati wa watu ambao wanatazama ghorofa iliyoporomoka. Kuna walio na simu wakipiga picha. Nyaya za stima imeanguka, mawingu meusi yako kwenye anga, kuna manguo ambayo yameandikwa.

Mhudumu wa afya aliyevalia kofia, barakoa na mavazi ya rangi ya buluu anamhudumia mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda. Amevalia miwani. Ukutani kuna kitambaa. Chumba hicho kina mlango.

Daktari ambaye amevalia miwani, barakoa, stetiskopu shingoni na glovu ya rangi ya bluu kwenye mikono, anamhudumia mgonjwa ambaye amelazwa. Amewekewa aproni na vifaa ambavyo anatumia.

Daktari aliyesuka nywele ana stethokopu shingoni ameshika kitabu na kalamu mkononi akimwongelesha mgonjwa aliye na shungi la nywele earing sikioni amevalia viatu vyeusi, kuna mashine kwenye jumba hilo.

Wahudumu wa afya wawili wamesimama, mmoja amesuka nywele na herini sikioni. Wamevalia glovu ya rangi nyeupe mikononi wakiwahudumia watoto wachanga ambao wamelala. Chumba hilo lina dirisha ya kioo. Kuna mti ambao una matawi ya rangi ya kijani.

Daktari ambaye amevalia miwani na barakoa na koti ya rangi nyeupe, glovu mikononi anamtibu mgonjwa ambaye amelazwa huku akiwa amepanua mdomo. Kuna kiti cha rangi nyekundu kando na kabati.

Mhudumu wa afya aliyevalia kofia ya rangi ya buluu, miwani, hereni sikioni. Anampa mtoto aliyebebwa na mama yake vaccini . Wahudumu wengine wamesimama. Miwani ipo juu ya meza na kalamu.

Mwanaume ambaye ako juu ya pikipiki anaendesha akiwa amebeba mitungi ya rangi ya manjano, mwanaume mwingine anaskuma pikipiki kwa maji machafu, kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Mhudumu wa afya ambaye ana miwani amevaa barakoa na koti yenye ragi nyeupe, mkononi ameshikilia sirinji na dawa, watu wengine wamepiga foleni wakingoja kuhudumiwa, mmoja wao amevalia barakoa ya rangi nyeusi.

Daktari ambaye amevalia miwani na barakoa koti ya rangi nyeupe ameshikilia boxi , mkono mwingine ana chupa ambayo iko na liquidi ya rangi ya kijani, boxi zingine za rangi nyeupe ziko kando.

Watu watatu ambao wamevalia shati ya rangi ya manjano wananawa mikona kutoka kwenye mfereji. Wamevalia barakoa. Mmoja wao ana mkoba wa rangi ya buluu mgongoni. Sabuni ya kipande ipo juu ya mfereji hiyo.

Wanawake watatu ambao wamevaa shanga shingoni wawili wao wamebeba mitungi ya rangi ya manjano kichwani, moja amebeba mtungi wa rangi ya yeupe kuna miti ambao una rangi ya kijani.

Daktari ambaye ni mwanamke. Ana shungi la nywele, amevaa miwani hereni ipo sikioni Amevalia mavazi ambayo ni ya rangi ya buluu iliyokaza. Ameshikilia mtoto ambaye ameinua mkono. Saa ipo kwenye ukuta.

Daktari ambaye amevalia barakoa koti nyeupe na glavu ya rangi nyeupe mkononi anamtibu mgonjwa ambaye amelazwa kitandani amepanua mdomo kuna kabati ambayo ina dawa zingine meza na kiti cha rangi nyeupe.

Watu wengi ambao wameketi na mmoja amesimama, akiwa amevalia rinda refu na barakoa. Kuna kiti ambacho hakina mtu. Pia, kuna jumba pale kando. Kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Daktari ambaye ana herini sikioni amevalia koti ya rangi nyeupe, anamdunga sindano mtoto ambaye amebebwa na mama yake , akiwa amejifunga kitambaa kichwani, kuna boksi juu ya meza, na watu wengine wamesimama.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia barakaoa, koti ya rangi nyeupe anazungumza na mwanamke ambaye ameeka leso kwenye mabega . Juu ya meza kuna kalamu , karatasi na kibuyu watu wengine wameketi kwenye viti vya palstiki vya rangi nyeupe.

Watu wengi ambao wamesimama kwenye barabara iliyoporomoka. Kuna maji machafu, miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani, mawingu mepesi yako angani, na posti ya stima.

Watu wawili ambao amevalia barakoa wanabeba mitungi ya kuhifadhi gesi kutoka kwenye lori ya rangi nyeupe, kuna jumba ambalo lina paa la mabati, kando yake ni miti iliyo na matawi ya rangi ya kijani.

Daktari ambaye amesuka nywele ana herini sikioni , amevalia mavazi ya rangi nyeupe, anampa mtoto vaccine aliyebebwa na mama yake. Kompyuta ipo mezani , dirisha karatasi kwenye ukuta.

Watu ambao wamepiga foleni wamebeba neti mkononi wanangoja kupewa msaada, kuna gari jeupe ambalo limebeba mizigo , mitungi ya rangi ya manjano ipo chini, miti iliyo na matawi ya rangi ya kijani imemea.

Mhudumu wa afya, ambaye amevalia barakoa, ana hereni sikioni na pete kwenye kidole. Anamdunga sindano mwanaume ambaye ameketi kwenye kiti nyekundu. Amevalia barakoa na ana shanga kwenye shingo. Amefuga leso kwenye mabega.

Mgonjwa ambaye amelazwa kitandani anahudumiwa na daktari aliyevalia barakoa; kalamu ipo kwenye mfuko wa shati. Daktari mwingine amevalia glavu ya rangi nyeupe mkononi na barakoa anabonyeza mashine.

Umati wa watu ambao wamevalia barakoa na gloves ya rangi ya blue afisa wa uzalama wako miongoni mwao. Kuna Miti ya ghorofa. Miti ya rangi kijani na tangi nyeusi.

Watu wawili mwanamume na mwanamke wamevalia barakoa na buti ya mvua. Wanazoa taka kwa kutumia reki. Kuna nyumba ambayo ina paa ya mabati. Kando ni miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Daktari ambaye amesuka nywele, amevalia barakoa , ana saa mkononi na pete kwenye kidole anamdunga sindano mwanamke ambaye ameketi. Kuna mwingine amesimama aliyevalia barakoa na vazi jeupe wote wakiwa ndani ya hema.

Mama aliyesuka nywele amevalia barakoa ya rangi ya manjano, ananawa mkono kutoka kwenye tangi ya maji ya rangi nyeusi. Kuna mtoto mdogo ambaye anamtazama. Kiti cha rangi ya kijani kiko nje ya kibanda.

Daktari ambaye amevaa miwani na barakoa nyeupe simu iko mfukoni shati ni ya rangi buluu anamtibu mtoto mdogo aliyelazwa kitandani , kiti cha rangi nyeusi, mama aliyevalia rinda ya rangi nyeusi.

Muhudumu wa afya ambaye amevalia barakoa anamdunga sindano mwanamke ambaye ako na miwani na barakoa, watu wengine wameketi chini ya hema ya rangi nyeupe, Kuna nyasi ya rangi ya kijani na ukuta.

Muhudumu wa afya aliyevalia barakoa na koti ya rangi nyeupe anamdunga sindano mwanamke ambaye ameketi kwenye kiti cha mbao. Kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani na nyumba ambayo imejengwa kwa udongo ina paa ya mabati.

Muhudumu wa afya aliyevalia miwani, barakoa na koti ya rangi nyeupe mkononi ameshika sindano. Kuna watu ambao wamepiga foleni wakingoja kuhudumiwa. Miti iliyo na matawi ya rangi ya kijani inaonekana.

Mlinda lango aliyevalia sare yake ya rangi nyeusi na barakoa ananawa mkono kutoka kwenye tenki ya maji ya rangi ya bluu, ndoo iko chini , mlango una chuma ya rangi ya kijani.

Mhudumu wa afia ambae anaisuka nywele ana herini sikioni amevalia glovu ya rangi nyeupe na ana saa mkononi. Anamhudumia mgonjwa ambae amefunga kitambaa kichwani wahudumu wengine wawili wanatazama.

Daktari ambaye amesuka nywele amevalia barakoa ana saa mkononi, anadunga sindano mwanamke ambaye ameketi, amevalia barakoa ya rangi nyeusi na miwani, kuna maputo ya mapambo ya rangi ya manjano na nyekundu.

Watu watatu wamesimama. Wamevali barakoa. Mmoja ameketi ana rangi la rangi ya kijani na saa mkononi. Karatasi zipo kwenye meza na simu. Kabati iko kando iliyo na vitabu juu.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia koti ya rangi nyeupe anamdunga sindano mzee mkongwa aliyevalia barakoa, ameketi. Watu wengine wamepiga foleni wakingoja kuhudumiwa. Kuna jumba kando.

Daktari aliyevalia mavazi nyeupe ameshikilia sindano anataka kumdunga mtoto ambaye amebebwa na mama yake aliyevalia barakoa na ana nywele kidogo kichwani. Kiti ambacho ni cha rangi nyeusi.

Muhudumu wa afya ambaye amevalia barakoa, koti ya rangi nyeupe na bangili mkononi na glovu ya rangi nyeupe anamdunga sindano mtoto ambaye amebebwa na mamake aliyefunga kitambaa kichwani. Kuna mama mwingine amebeba mtoto.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia barakoa, koti ya rangi nyeupe, saa mkononi , pete kwenye kidole ameshika kalamu mkononi, anazungumza na mwanamke ambaye ana nywele ndefu, kwenye meza kuna karatasi na kitasa.

Daktari ambaye ana miwani na glovu mikononi, mgonjwa ambaye amepanua mdomo amevalia shati ya rangi ya bluu na mistari nyeupe, meno ya rangi nyeupe. Kompyuta ipo mezani. Viti.

Mhudumu wa afya ambaye ni mnene. Amevalia barakoa na ana kitambaa kichwani. Anamdunga sindano mgonjwa ambaye ameketi, akiwa ameshikilia karatasi kwenye mikono yake. Ana miwani na barakoa. Kuna watu wengine ambao wameketi.

Watu watano ambao wamevalia mavazi ya rangi nyeupe na barakoa, wawili wako juu ya gari nyekundu wengine wamebeba pampu ya rangi ya bluu, mmoja amesimama chini. Kuna nyasi ambayo ni ya rangi ya kijani.

Mhudumu wa afya aliyevalia glovu ya rangi nyeupe mkononi, anamdunga sindano mtoto mdogo ambaye amevalia shati ya rangi manjano na nyeusi. Ameshikwa kichwa na mhudumu mwengine aliyevalia glovu

Wanawake wawili wameketi kwenye kitanda mmoja aliyefunga kitambaa kichwani ameshikilia kitabu. Kwenye meza kuna tellevisheni ya rangi nyeusi na kalamu ukutani ni mavazi chini kuna kikapu,

Mwanamke aliyefunga kitamba cha rangi nyekundu kichwani ameshikilia sodo ana bangili mikononi moja ameketi mwengine amesimama amevalia blouse ya rangi nyeupe na kitamba jeupe kichwani.

Umati wa watu ambao wamevalia barakoa. Wameketi, wengine wameinama, wakiwa wameinua mikono juu. Kuna jumba ambalo limejengwa kwa mawe na lina mabati la rangi nyekundu. Miti, ina matawi ya rangi ya kijani.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia kofia ya rangi ya buluu, miwani na herini sikioni anampa vaksini mtoto ambaye amebebwa na mamake. Wahudumu wengine waliovalia aproni ya rangi ya manjano wamesimama. Juu ya meza kuna kalamu na chupa.

Mama aliyevalia rinda refu amefunga kitambaa kichwani. Mitungi ya rangi nyeupe, manjano, kijani. Watoto ambao wanacheza. Miti ambayo ina matawi machache ya rangi ya kijani. Nyumba iliyo na paa ya mabati.

Daktari ambaye amevalia koti ya rangi nyeupe ana saa mkononi na glovu ya rangi nyeupe anamdunga sindano mtoto mdogo ambaye anabebwa na mamake aliyevalia herini. Watu wengine wamepiga foleni wakimgoja kuhudumiwa.

Tabibu ambaye amevalia barakoa ananywele fupi, anaandika kwenye kitabu kutumia kalamu, simu iko kwenye mguu wake, mtoto ambaye amesimama, viti ambavyo vina vitambaa vya rangi ya zamawati.

Mama ambaye amesuka nywele amebeba mtoto anaye anatibiwa na daktari aliyevalia koti ya rangi nyeupe, miwani, barakoa na ana pete mkononi. Kwenye dirisha kuna kitambaa na kabati.

Watu wengi ambao wamesimama. Wengine wako juu ya jengo ambalo limeporomoka. Ghorofa ingine pameanikwa manguo. Mawingu mepesi yako kwenye anga ya samawati. Posti ya stima ina karatasi zilizobandikwa.

Mgonjwa ambaye amelazwa kitandani amepanua mdomo. Meno ya rangi nyeupe. Madaktari, mwanamume na mwanamke, wamevalia barakoa na glovu mkononi, mashine, chupa ambayo ina dawa.

Daktari ambaye amevalia koti ya rangi nyeupe ako na miwani pia ameshika sindano mkononi, anamdunga mgonjwa ambaye amevalia vitenge amesuka nywele, pia kuna watu wengine waliosimama kando.

Vyoo vya shule ambavyo vina maandishi. Watu wawili wamesimama wakizungumza; mmoja amevalia kofia. Mti ambao una matawi ya rangi ya kijani, mawe na nyasi ya rangi ya kijani.

Wahudumu wa afya ambao wamevalia barakoa koti ya rangi nyeupe na glovu mikononi ,wanahudumia wagonjwa ambao wameketi juu ya meza kuna vifaa ambavyo wanatumia kuna ndoo ambazo ziko chini.

Madaktari wawili ambao wamevaa kofia na barakoa ya rangi ya samawati , nyeupe mkononi wanamtibu mtoto mdogo ambaye amelazwa kwenye kitanda. Mashine ya rangi nyeupe.

Muhudumu wa afya ambaye amevalia koti ya rangi nyeupe ana saa mkononi amemshika kichwa mwanamke ambaye ako na kitambaa kwenye mabega, watu wengine wanazungumza na wahudumu wengine meza ya rangi ya udhurungi ipo kando.

Afisa wa usalama wawili ambao wamevalia sare zao wanatazama jengo ambalo linabomolewa na gari. Kuna nyasi ambayo ni ya rangi ya kijani, nyaya za stima na mawingu mepesi yako kwenye anga ya rangi ya samawati.

Mhudumu wa afya aliyevalia vazi la rangi ya bluu anampa vaccine mtoto ambaye amelazwa kwenye kitanda cha rangi ya kijani. Mama yake ambaye amesuka nywele amesimama huk uakiwa ameshika simu, kuna kioo kwenye ukuta.

Madaktari wawili, mmoja ana miwani, wamevalia barakoa. Mwengine ako na kalamu. Wanamtubu mtoto ambaye ako kwenye mwangaza mkali. Kuna kifaa cheupe.

Watu ambao wanatembea kwenye maji yaliyofurika. Mmoja ameshika simu na viatu mkononi. Kuna nyumba ambazo zimejengwa kwa mabati. Nyasi ya rangi ya kijani na miti iliyo na matawi ya rangi ya kijani.

Mtu ambaye amevalia kofia la rangi nyeupe, barakoa, koti ya rangi nyeupe na suruali ya rangi ya buluu. Mkononi ameshikilia chupa. Kuna mitungi ambayo inabeba gesi. Jumba hilo lina madirisha, Kwenye ukuta kuna kibao.

Umati wa watu ambao wameketi kwenye viti vya plastiki vya rangi nyeupe wengine wamesimama wakizungumza .Wahudumu wamevalia shati ya rangi ya manjano wakiwa kwenye hema ya rangi nyeupe meza imefunikwa na kitambaa cha rangi nyekundu iliyo na bidhaa juu.

Mkulima ambaye amevalia mavazi ya rangi nyeupe, ana glovu ya rangi ya bluu, mkononi amebeba pampu ya rangi ya machungwa. Ananyunyizia mimea dawa ambayo ni ya rangi ya kijani na udongo.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia barakoa anamdunga sindano mwanaume ambaye ana kofia na ndevu. Kuna watu wengine ambao wanapita barabarani, magari yako kwenye barabara ya rangi nyeusi nyingine ya rangi nyeupe.

Wahudumu wa afya wawili wamesimama wakiwa wamevalia barakoa. Mmoja anatumia kipima njoto kumpima mzee mkongwe ambaye ameketi kwenye kiti cha mbao. Kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani na mawigu mepesi kwenye anga.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia miwani, barakoa, stethoskopu kwenye shingo na koti ya rangi nyeupe. Anatazama sikio la mgonjwa ambaye ana shungi la nywele. Ameketi kwenye kiti cha plastiki cha rangi nyeupe. Watu wengine wanangoja kuhudumiwa.

Mwanamke ambaye ana shungi la nywele na koti ya rangi nyeupe. Anamsaidia mwanaume ambaye ana saa na bangili mkononi, kufanya mazoezi. Kiti cha gurudumu kipo kando. Kuna magongo ambayo yapo kwenye ukuta.

Mama ambaye amebeba mtoto sehemu ya mbele na kwa mgongo amebeba mtungi wa rangi ya manjano. Mwingine amebeba mtungi ya rangi ya manjano ako mbele yake, miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Watoto wasichana watatu, ambao wanatabasamu wakionyeshana mikono yao, ambayo imepakwa sabuni. Kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani. Anga ambayo ni ya rangi ya samawati na mawingu.

Mhudumu wa afya ambaye amesuka nywele, ana saa mkononi. Amevalia glovu ya rangi nyeupe. Amembeba mtoto, kando kuna ndoo ambayo ni ya rangi ya manjano. Ukutani kuna karatasi.

Msichana ambaye amesimama kwenye sehemu ya mapokezi ya hospitali anatabasamu, kifaa cha kuweka vidole kipo juu ya meza, saa iko kwenye ukuta, mchoro wa meno upo kwenye ukuta.

Muhudumu wa afya ambaye ana shangi la nywele amevaa barakoa na miwani ana abloni ya rangi ya manjano anamdunga sindano mtoto ambaye amebebwa na mamake aliyevalia barakoa kuna karatasi ambazo zipo kwenye ukuta .

Daktari ambaye amevalia miwani, koti ya rangi nyeupe na saa mkononi amemshika mkono msichana ambaye ana shungi la nywele, amejifunga kitambaa shingoni, aliyeketi kwenye kitanda. Kuna kitabu juu ya meza.

Mtu ambaye amevalia kofia ya rangi nyekundu, barakoa na glovu ya rangi ya kijani, ameshika pampu ambayo inatoa Moshi. Kuna mti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Tabibu ambaye amevalia kofia ya rangi nyeusi, miwani. Anampa mtoto vaccini aliyebebwa na mama yake, amevalia kofia ya rangi ya manjano. Watu wengine wamesimama, mwingine ameketi ana shungi la nywele.

Mwanaume ambaye amevalia miwani ana Pete ya kidole anamtazama mtoto ambaye amelazwa kitandani Kando yake ni mwanamke ambaye ana shungi la nywele na blousi ya rangi nyeupe. Kuna watoto na mama mwingine ,chupa ya chai ipo juu ya meza, miti imefungwa kwenye paa.

Watu watatu waliovalia mavazi ya rangi nyeupe wameshikilia boksi ya rangi nyekundu mikononi, nyasi ya rangi ya kijani, miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani, nyumba ambayo imejengwa kwa mabati.

Daktari ambaye amefuga nyewele. Anamtibu mtoto aliyebebwa na mama yake. Watu wengine wamepiga foleni. Meza iko na kitambaa ya rangi ya manjano. Kitabu kipo juu ya meza.

Watu wanatembea kwenye maji machafu yaliyofurika. Mtoto amesimama kando ya nyumba iliyo na paa ya mabati akiwa na mbuzi watatu wa rangi nyeupe. Kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Wanawake watatu ambao wameketi wamevalia sketi ya rangi nyeusi, uteo uko chini, ukuta ambao imejengwa Kwa matofali, miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani, mbao iko kwenye ukuta.

Wanawake wawili ambao wanatembea, mmoja amevaa barakoa na ana kipaza sauti mkononi, mwingine ameweka leso kwenye mabega. Kuna mtungi wa rangi ya manjano chini, na nyumba ambazo zimejengwa, kwa mawe na ina paa ya mabati.

Nyumba ambazo zimejengwa kwa udongo na paa ya mabati zimezama kwenye maji yaliyofurika. Watu wengine wako kwenye maji. Kkuna miti ambayo ina rangi ya kijani na migomba ya ndizi.

Wanafunzi ambao wamevalia barakoa wako darasani mmoja wao amesimama mwalimu wao amejishika kiuno amevalia barakoa na blauzi ya rangi nyeupe. Ubao wa rangi nyeusi upo kwenye ukuta, viti viwili viko mbele ya darasa.

Daktari ambaye amesuka nywele, amevalia barakoa, ana saa mkononi na, amevaa mavazi ya rangi nyekundu, ameshikiia kalamu, na, umbo la meno ya mwanadamu, anamweleza mwanamke mwingine ambaye, ana hijabu, na rinda nyeusi, kuna kalenda, na, dirisha.

Mtu ambaye amesimama amesuka nywele ana barakoa na glovu mikononi ameshikilia boxi kwenye mkono mwingine na wengine ambao wanatembea. Jengo ambalo lina ukuta wa rangi nyeupe.

Mhudumu wa afya ambaye amesukwa nywele amevalia barakoa na ana glovu ya rangi nyeupe mkononi anamdunga sindano mgonjwa ambaye ako na barakoa na saa mkononi, amejishikilia kifua kuna chupa ya maji.

Mtu aliyevalia koti ya rangi ya manjano na viatu vyeupe anatembea kwenye maji machafu yaliyona mimea ndani. Miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani. Anga ambayo ni ya rangi ya samawati na nyasi ya rangi ya kijani.

Watu wawili daktari ambaye amevalia barakoa ya rangi ya buluu pia amesuka nywele. Kuna mgonjwa ambaye amelazwa kitandani akiwa ameekewa mashine kwenye mapua. Pia kuna mashine ingine ipo kwenye ukuta.

Muhudumu wa afya ambaye amevalia barakoa ya rangi nyeusi anamdunga si dano mwanaume ambaye ameketi kwenye kiti cha plastici cha rangi ya kijani, amevalia barakoa na mavazi ya rangi nyeupe, watu wengine wamepiga foleni wengine wamesimama kuna walio keti, gari ambayo ni ya rangi nyeupe ipo nyuma.

Watu wengi wamevalia kofia ya rangi ya blue mmoja glovu mkononi, viti ya rangi nyeupe, jumba ambalo lina paa, miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani.

Watu wawili ambao wanachota maji kutoka kwenye mifereji. Jengo hilo lina dirisha ya rangi ya buluu. Juu ni tenki ya maji ya rangi nyeusi. Kando kuna duka la M-Pesa. Mawingu mepesi yako angani.

Mhudumu wa afya aliyevalia miwani na barakoa anamba mtoto vaccine , aliyebebwa na mamake, ambaye amevaa barakoa ya rangi nyeusi na ana herini sikioni. Wahudumu wengine wamesimama Moja wao anawapiga picha.

Muhudumu wa afya ambaye ana nywele ndufu, herini sikioni na stethoskopu kwenye shingo, amemshika mtoto, ambaye amelala. Kuna mashine kwenye chumba hicho na taa ambayo inatoa mwangaza.

Mhudumu wa afya ambaye amevalia blausi ya rangi nyeupe anamdunga sindano mama mkongwe aliyevalia barakoa, amefunga kitambaa kichwani. Kuna watu wengine ambao wameketi, wamevalia barakoa.